Madaktari na wauguzi wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, wamekusanyika karibu na mgonjwa kwenye meza ya uasuaji. Taa kali inaangazia kwenye eneo la operesheni ikionyesha umakini na utaaluma unaohitajika katika chumba cha upasuaji.

Mwanaume na wanawake wawili wamevalia barakoa za matibabu wamejikusanya karibu na mtoto mdogo aliyelala. Wawili kati yao wamevalia nguo nyepesi na mmoja wao ana kitambaa cheupe kichwani wanaonekana kumhudumia mtoto.

Mwanaume aliyevaa barakoa ya buluu na nguo za asili anatoa kitu kwa mwanamke aliyebeba mtoto mdogo. Wanaonekana kuwa katika mazingira kame yenye udongo wa kahawia na majengo machache yaliyoezekwa kwa nyasi nyuma yao. Inaonekana kama hali ya msaada au uingiliano kati ya eneo lenye uhitaji.

Lori jeupe la kliniki inayotembea lenye nembo ya Beyond Zero Mobile Clinic na msalaba wa blue limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Njia nyekundu imetandikwa kutoka kwenye kliniki hadi chini. Bendera kadhaa zinapepea karibu na lori hiyo. Kando yake kuna hema leupe na watu kadhaa wanaonekana wakihudhuria tukio hilo. Inaonekana kama tukio la huduma za afya za jamii.

Katika eneo la wazi, lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu, likiwa na chapa ya beyond zero mobile clinic , limesimama. Ngazi ya mbao imewekwa kando ya gari ikiruhusu kuingia. Karibu na lori kuna mabango mawili ya kijani yenye neno ya go bank , yakionyesha udhamini, au ushirikiano inaonekana kama tukio la huduma za afya.

Msichana mchanga akiwa amevalia kofia ya pinki na shati la zambarau amesimama mbele ya kikundi cha watu anawaelekeza mkono wake labda akijaribu kuwasiliana. Watu wazima wanakaa chini wakisikiliza. Wapo nje katika eneo lenye udongo na nyumba za muda.

Mkono uliovalia glovu buluu unashika kifaa chenye inja ndogo ya metali kilichofanana na kilichozoeleka kutumika na daktari wa meno. Kifaa hicho kina rangi ya fedha kina umbo la mviringo na kinaonekana kuwa kimeundwa kwa usahihi. Mandhari ya nyuma ni meupe na hafifu ikileta msisitizo kwenye mkono na kifaa.

Hii inaonyesha karibu na mdomo wa mtu, ikionyesha meno meupe na safi pamoja na midomo yenye afya. Inaonekana ni tabasamu au kicheko kifupi kinachoonekana.

Kuna mkusanyiko wa meno ya juu na ufizi wa rangi ya waridi unaoonekana wazi. Baadhi ya meno yanaonekana kuwa na madoa madogo ya kahawia karibu na ufizi. Brashi ndogo yenye rangi ya kijani inatumika karibu na moja ya meno ya mbele ikionyesha mchakato wa kusafisha au matibabu ya meno. Inaonekana kuwa ni mtazamo wa karibu sana wa mdomo.

Mwanamke mwenye tabasamu la kupendeza anaonekana wazi akionyesha meno yake meupe. Ngozi yake ina rangi nyeusi iliyokolea na nywele zake ndefu nyeusi zimetiririka mabegani mwake. Shingoni yake inaonekana wazi. Mandhari nyuma ni ya rangi manjano iliyokoza ikiweka msisitizo zaidi kwenye mwanamke.

Mwanamume amesimama katikati ya moto unaowaka kwenye nyasi kavu. Amesimama kwa mkao wa kutupa kitu, akiwa ameinua mikono yake na kushika kiasi cha majani mabichi, labda akijaribu kuzima moto. Moshi mzito unatanda hewani. Mandhari inaonyesha uharibifu unaosababishwa na moto, na nyasi nyingi zikiwa tayari zimeungua.

Tukio hili linaonyesha moto mkubwa unaowaka ukitoa moshi mweusi mzito angani. Watu wengi wamekusanyika barabarani wengine wakikimbia. Kuna magari na majengo kadhaa nyuma yakiashiria kuwa ni eneo la mjini lenye shughuli nyingi.

Mandhari inaonyesha jengo la rangi la kijivu lenye paa la kijani kibichi iliyozungukwa na maji mengi ya mafuriko. Madirisha ya jengo yameachwa wazi na inaonekana kuwa limeathiriwa na maji. Karibu na jengo hilo kuna muundo mdogo wa kijivu pia umezama kwenye maji. Mbele kuna mimea ya kijani na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Inaashiria athari za mafuriko katika eneo hilo.

Barabara imefungwa na mabasi mawili yaliokaribu na vifuzi vingi, watu wengi wamekusanyika karibu na eneo hili, wengine wakiangalia mabaki ya ajali. Inaonekana ni tukio la ajali kubwa au uharibifu.

Watu watatu waliovalia fulana nyekundu zenye nembo ya Msalaba Mwekundu wanasimama ndani ya maji ya mafuriko. Maji yanaonekana yakitembea haraka na miti imezungukwa na maji. Wanaonekana wako kwenye operesheni ya uokoaji au kutoa msaada.

Kundi la watu linaonekanalikifanya kazi ya kuchima udongo kwenye mfereji au bonde ndogo. Baadhi wanatumia jembe wakichimba ardhi enye udongo mwekundu. Nyasi na mimea mengine imemea kwenye kingo za bonde. Katika umbali handaki handaki linaonekana labda sehemu ya mifumo wa mifereji ya maji.

Hapa kuna mtaalamu labda daktari ,au mwana sayansi akiwa amevalia koti jeupe la maabara na ameinama ndani ya jokofu kubwa la chuma. Jokofu hili linaonekana kuwa la kibiashara ,labda la kuhifadhi sampuli au kemikali, na linaonekana limepangwa alama nyekundu ya biohazard .Upande wake kuna jokofu zingine mbili zilizotumiwa na zenye mikwaruzo na kutu. Dirisha inaonekana nyuma likionyesha mandhari ya nje yenye majengo ya miti.

Katika chumba cha kuhifadhi chakula au labda jikoni, friji kubwa inasimama ikiwa na sehemu tatu zenye milango tofauti. Friji nyingine ndogo ya chuma ipo karibu yake. Upande wa kulia kuna meza yenye vyombo mbalimbali na labda vifaa vya maabara. Kuta ni wa rangi isio na mng'ao na kuna nuru inayoangazia chumba hicho.

Chumba cha daktari wa meno kimeonyeshwa kikiwa na kiti cha kisasa cha matibabu ya meno chenye rangi ya buluu na nyeupe. Kuna vifaa vingi vya meno vilivyounganishwa kwenye kiti ikiweoma taa ya matibabu iliyowekwa ukutani na skrini ya kufwatilia. Karibu na kiti kuna troli ya zana na kinyesi cha rangi ya buluu kwa daktari. Mazingira yanaonekana safi yamepangwa vizuri.

Tamani ya hospitali inayotembea labda cash cart au toroli ya dharura iliyosimama ukutani. Ina drawer nyingi zikiwemo zenye vipini vyekundu vinavyoonyesha zimefunguliwa kidogo na sehemu ya juu ya buluu. Upande mmoja kuna mapipa mawili madogo ya takataka. Juu ya toroli kuna msimamo wa chuma wenye ndoano nne, labda kwa kuwekea dripu. Inaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali au kliniki.

Ukaribu wa skrini ya kifaa cha matibabu unaonyesha usomaji wa dijitali. Nambari kubwa ya kijani zinaonyesha viwango mbalimbali kama vile unyevu, halijoto ya hewa na hali joto ya ngozi. Chini ya skrini kuna tarehe na saa zinazoonekana. Kiwango cha battery pia kinaonekana kikionyesha nguvu ya kutosha.

sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia nyepesi inaonekana wazi na feni ndogo nyeupe imewekwa katikati. Kamba ya umeme inaonekana ikitoka kwenye feni. Miguu ya mtu inaonekana ikishika feni na kuna dalili ya meza ya mbao na vitu vingine kwenye kona ya chumba. Inaonekana kama mtu anarekebisha au kuunganisha feni.

Mwanamume amevalia fulana nyeusi na kofiaa nyeusi yenye nembo ya WHO akimpa chanjo mtoto mchanga. Mtoto huyu amebebwa na mwanamke ambaye amevaa fulana nyekundu na kofia ya njano ya michezo. Mkono wa mwanamume umeshika kichwa cha mtoto mchanga na mwingine umeshika sindano akimchoma kwenye pua. Macho ya mtoto yamefunguliwa kidogo na anatazama juu. Kwa nyuma wanawake wengine wamevalia fulana za njano na suti za rangi ya kahawia.

Amevalia fulana nyeusi na kofia nyeusi yenye nembo ya W. H. O akimpatia chanjo mtoto mchanga. Mtoto huyu amebebwa na mwanamke ambaye amevaa fulana nyekundu na kofia ya manjano ya michezo. Mikono ya mwanamme umeshika kichwa cha mtoto mchanga na mwingine umeshika sindano akimchoma kwenye pua.

Tunaona mazingira ya nje ambapo watu kadhaa wamekusanyika. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo zenye rangi na barakoa anampa mtoto dawa ya kunywa. Mtoto ameketi kwenye kiti na amevalishwa nguo za kitamaduni. Karibu na wao kuna wanawake wengine waliovalia barakoa na wanaume wachache wanaoonekana nyuma. Baadhi yao wamevalia fulana zenye mistari. Tukio hili linaonekana kuwa shughuli ya afya au kampeni ya chanjo katika jamii.

Mkusanyiko wa watoto wanne wamekaa kwenye mkeka wa rangi ya kahawia wakiangalia kitabu kikubwa chenye picha na maandishi. Mtoto mmoja amevalia shati la pinki na mwingine shati jeupe, wengine wawili wamevalia nguo za giza. Wote wanajikita kwa kitabu wakionyesha kwa vidole na kuonekana kujifuza au kusoma pamoja.

Mwanamke aliyevaa barakoa, akijaza maji kwenye mitungi ya plastiki ya njano kutoka kwa bomba lililo kwenye ukuta wa jengo la rangi ya bluu anaonekana. Hii ni juhudi ya kijamii ya kupata maji safi kupitia mifumo ya kisasa, ya malipo, na pia inaonyesha tahadhari ya kiafya kutokana na janga la Covid-19. Pia kuna mwanaume aliye ndani ya jumba, anayeonekana kupokea pesa.

Mwanamichezo amevalia jezi ya rangi ya zambarau na njano, ameingia chini kwenye uwanja wa mbao na anaonekana akishika mguu wake labda kutokana na jeraha au kufanya mazoezi ya kunyoosha viungo. Mikono yake miwili inashika sehemu ya chini ya mguu wake wa kulia. Nyuma yake kuna umati wa watu wasioonekana vizuri.

Hiki ni kifaa cha mazoezi ya uzito kinachotumika kwa kunyanyua uzito. Ina kitu cheusi mkao wa chuma chenye rangi ya fedha na diski kadhaa za uzito zimeambatanishwa inaonekana ni ya matumizi ya gym au mazoezi ya nguvu.

Mandhari inaonyesha miti mirefu yenye majani mengi, yakifunika sehemu kubwa ya anga, majani ya miti yanaonekana kuwa na rangi mbalimbali za kijani kibichi, baadhi yakiwa mepesi, na mengine meusi. Miale ya jua, inaonekana kupenya kupitia matawi, ikionyesha mazingira ya asili yenye hewa safi, na utulivu, inaonekana kama msitu au bustani kubwa.

Hapa kuna maua mengi ya majani yaliyochanua yakiwa yamepanda juu ya shina refu zenye majani ya kijani kibichi. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanja wa kijani kibichi na miti kwa mbali ikionyesha mazingira ya vijijini au pori. Anga la buluu, safi na baadhi ya mawingu meupe inaonekana juu. Mwanga wa jua unaangazia mimea ikionyesha siku nzuri. Inaonekana kama eneo lenye asili na lenye mimea mingi.

Picha inaonyesha mkungu wa ndizi ambao baado haujakomaa ukiwa na ndizi nyingi za kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye shina imara. Chini ya mkungu huo kuna ua kubwa la zambarau lililoning'inia likiwa na umbo la matone na ncha iliyochongoka. Majani makubwa mapana ya kijani kibichi ya mti wa ndizi yanaonekana nyuma yakifanya mandhari ya asili.

Mandhari inaonyesha mti mdogo wenye majani ya kijani kibichi ukiwa umesimama katikati. Ardhi inayozunguka mti imeonekana kuwa na udongo mkavu na mimea mingine midogo inazunguka. Nyuma yake kuna nyumba ya mbao yenye rangi ya kahawia na miti mirefu zaidi inaonekana mbali. Anga ni ya bluu ikionyesha hali ya hewa ya jua.

Mimea ya kijani kibichi imechipuka katikati ya miamba na udongo ikichanganyika na mimea mingine midogo. Majani makubwa yenye umbo la nyota yanatawala katikati ya eneo yakipokea mwanga wa jua. Nyuma ya mimea hiyo, miamba mikubwa ya kahawia imetawanyika ikionyesha mazingira yenye udongo.